Sokoni kwa kuuza ndizi, ambapo ndizi zimepangwa katika mpangilio mzuri, huku zingine zimetiwa kwenye magunia. Wauzaji, wengine wameketi juu ya magunia yaliyojazwa ndizi huku wengine wakionekana wenye kufanya biashara ya kununua na kuuza.

Shamba la migomba mingi iliyopangwa kwenye mistari na kila mgomba una mnyororo mkubwa wa ndizi ambazo zimekomaa. Sakafu ya shamba inaonekana na muinuko wa udongo mwekundu huku miti ya migomba ikiwa na majani mabichi.

Ngome ambaye yuko kwenye banda ambaye ni mwenye rangi nyeusi na nyeupe amekamliwa akitumia mashine ya kisasa ya kukama, mashine hiyo imeunganishwa kwenye matiti ya ngombe na maziwa yakielekezwa kwenye chombo maalum ,hii ni njia ya kisasa ya kuongeza ufanisi katika uzalizaji wa maziwa kenye mashamba ya mifugo.

Sokoni ambapo kunauzwa bidhaa tofautitfauti kama vile nafaka na matunda yenye aina tofautitofauti kama vile ndizi zilizoiva na zile ambazo hazijaiva, nyanya, vitungii na vyakula aina zinginezo. Nyingi za bidhaa hizi zimewekwa kwenye kreti za plastiki ambazo zina rangi tofautitofauti kama vile manjano na buluu.

Watu ambao wanahudumia ng'ombe katika banda la kisasa lenye paa la bati. Ng'ombe weusi wawili wamo ndani ya zizi zilizotengenezwa kwa mbao na kuta za saruji upande wa kulia. Watu kadhaa wamesimama karibu na ng'ombe baadhi yao wakionekana kuwa katika shughuli ya kuwasukuma au kuwachunguza. Ng'ombe hao wanasukumiwa ili waingie ndani la dawa ili kuwa wadudu kama kupe.

Mtu ako shambani anakagua ndizi ilio kwenye mti wa ndizi. Mtu huyo ameva koti la rangi ya bluu na shati ya rangi ya njano. Mazingira yana mwonekano ya shamba lenye mimea mingine na meiti wa ndizi yenye majani makubwa makubwa.

Ngombe watatu ambao wana nundu ambao ni rangi tofauti tofauti kama vile nyeupe kuna yule ambaye ni mweusi na wa rangi ya kahawia wanakula kwenye dambo lililo jaa takataka aina mbali mbali kama plastiki na karatasi.

Kundi ya ng'ombe ya maziwa ambao wana rangi nyeusi na nyeupe; wanakula majani makavu yaliyowekwa kwenye gurudumu la tairi kubwa lililokatwa likitumika kama trela la kulisha. Ng'ombe hao wanaonekana kuwa katika hali nzuri ya afya wakiwa na miili mikubwa na manyoya safi; ishara ya lishe bora na uangalizi mzuri.

Barabarani ambapo kuna magari tofauti tofauti kama vile lori na gari zinginezo, mtu mmoja ambaye anatumia bodaboda anasafirisha mizigo ambaayo ni magaloni makubwa makubwa ambayo ni labda ambayo yametiwa maziwa na kigunia ambacho kimejaa bidhaa.

Mikunga ya ndizi mbichi ambazo ni za kijani kibichi na bado ambazo hazijakomaa inaonekana kuwa imekatwa labda baada ya kuathiriwa na magonjwa au na wadudu aina mbalimbali ambao wanavamia ndizi.

Shamba la mahindi ambayo yamekauka kabisa, mimea inaonekana imeathirika na ukame au kutopata maji ya kutosha jambo linaloweza kusababisha hasara kwa mkulima hali kama hii mara mingi hutokea wakati wa kiangazi.

Mama mmoja amepiga magoti katikati ya mikungu ya ndizi kwenye shamba. Amevaa gauni ya rangi ya kahawia na anaonekana mwenye furaha na kuridhika. Miongoni mwa mizunguko ya ndizi iliyoko mbele yake ,kuna migomba mingi ya ndizi yenye rangi ya kijani ambayo inashiria ndizi bado hazijakamilika kupindika.

Mama mmoja anavuta maziwa kwenye ng'ombe katika banda la zamani la mbao. Amevaa kofia la nyekundu na suruali yenye rangi nyeusi akiwa ameketi chini karibu na mguu wa ngombe huku akishikilia sehemu ya tezi ya ng'ombe kufanikisha kumvuta maziwa. Kando kuna ndoo ya plastiki nyeupe ambayo inawezekano inatumika kukusanya maziwa.

Mmoja aliyevalia shati jekundu na kofia na longi yenye rangi ya nyeupe; anatembea kwenye shamba la migomba mikibwa yenye ndizi zilizokomaa zinazovutia macho.

Mkungu wa ndizi mbichi ambayo bado upo juu ya mgomba. Majani ya mgomba yanaonekana kuzunguka mkungu na ndizi bado hazijakomaa. Majani hayo ni ya rangi ya kijani kibichi. Hii inaonyesha kilimo cha ndizi katika hatua ya ukuaji.

Wanaume wawili wanaosha ng'ombe kwa kutumia maji ya bomba katika banda maalum. Mmoja anampaka sabuni na kumwosha kwa brashi huku mwingine anamnyunyuzia maji kwa bomba. Hii ni sehemu ya utunzaji wa usafi wa mifugo ili kuhakikisha afya bora ya ng'ombe na kuzuia magonjwa.

Watu wengi wamesimama mbele ya milk ATM katika duka la maziwa linaloitwa destiny dairies. Hizi ni mashine zinazotumika kuuza maziwa kwa kipimo ambayo mteja anaweza kujaza kiasi anachotaka kwa bei nafuu. Hii ni njia kisasa ya kusambaza maziwa katika maeneo mjini. Watu hao kila mmoja anangojea zamu yao.

Katika banda la ngombe la kisasa mtu mmoja amesimama huku amevalia shati nyeupe na buti nyeupe, amesimama kando ya ngombe mwenye mchanganyiko ya rangi ya nyeupe na nyeusi ambaye ana afya akieka kidole kwenye ishara ya kumaanisha sawa.

Mikungu ya ndizi ambayo ni ya kijani kibichi na ingine ambayo imeanza kubadilisha colour kuwa manjano, kuashiria kwamba inaiva. Imepangwa kwenye mpangilio wa kuanzia kubwa hadi ndogo labda tayari kusafirishwa au kuuzwa.

Ng'ombe wako kwenye banda ambalo limenjengwa na miti kivulini, huku mkulima amesimama akiwaangalia kando yao kuna chakula cha ng'ombe ambacho kimekaushwa kuhifadhiwa ili ng'ombe kukula baadaye.

Katika sehemu ya ukasanyaji wa maziwa kuna gari la kusafirisha maziwa ambalo limesimama karibu na kituo hicho na watu wanaonekana wakisimama ili kununua maziwa. Kuna yule ambaye anasafirisha maziwa kutumia pikipiki na ameitia maziwa hayo kwenye galoni.

Mama mmoja ambaye amechuchumaa huku anatoa maganda kutumia kisu na kuwekwa kwenye karai aliyoitia matawi ya ndizi. Nyuma yake kuna migomba mingi ya ndizi.

Mwanamke mmoja, ambaye amevalia koti yenye rangi ya njano na mwenye rangi ya pink .Anashikilia kichungu, mwenzake ambaye ni mwanaume ,anamsaidia kumwaga. Wanasaidiana kuchunga maziwa haya kutoka kwenye kibuyu yenye rangi ya kijani , kuenda kwenye ndoo kubwa ya chuma.

Mkulima mmoja ambaye amevalia shati yenye rangi ya manjano, ameshikilia mahindi ambayo imekomaa. Anatabasamu. Hii labda ni baada ya kupata mazao mengi ambayo ni mzuri. Mahindi hizi zina matawi ya rangi ya kijani kibichi.

Migomba ya ndizi ambayo imepangwa katika mpangilio mzuri kila ndizi katika mistari yake ndizi zingine ambazo zimetoa, mikunga ambayo ni ya rangi ya kijani kibichi na inavutia inaonekana kuwa imekomaa, matawi ya ndizi hizi ni ya kijani kibichi kuashiria ni mimea yenye afya.

Katika banda la kisasa la ng'ombe ambalo lina paa la kuwafunika ng'ombe kutokana na mvua au jua, na inauzuio wa chuma ng'ombe wapo wamewekewa nyasi kwenye uni na wanakula, ng'ombe wenyewe wana rangi tofautitofauti kama nyekundu kuna wale ambao ni weusi na kuna wale ambao wana rangi ya mchanganyiko wa nyeusi na nyeupe.

Shamba la mahindi ambalo, mimea ya mahindi inakuwa vizuri katika udongo mwekundu. Mimea hii inaonekana kuwa na afya nzuri na kuna majani makubwa makubwa ya kijani. Hii ni kuonyesha kilimo cha mahindi ambayo ni zao la chakula muhimu katika eneo mingi duniani.

Ndizi zilizoiva zimepangwa sakafuni kando ya ukuta, na baadhi ya ndizi hizo zimewekwa ndani ya kreti ya plastiki. Hii inaashiria mavuno ya ndizi tayari kwa kuuza au kusambaza sokoni. Ndizi hizi huenda ni za aina ya matoke.

Mikunga ya ndizi imepangwa katika mpangilio maalum, mikungu hio inaonekana ni ya ndizi ambazo zimekomaa ambazo zina rangi ya kijani kuashiria kuwa ni ndizi za kupikwa. Kando kuna watu ambao wamesimama labda kununua au kusafirisha baadhi ya ndizi hizi.

Mkulima mmoja anakamua ngo'mbe kutumia mkono huku anakusanyia maziwa hayo kwenye besheni ya bluu. Mkulima mwenyewe amevalia aproni yenye rangi ya bluu. Kando yake kuna mkulima mwengine pia ambaye anakamua ngo'mbe pia kwa kutumia mikono huku akiusanyia kwenye ndoo ya bluu.

Mkulima mmoja ambaye amevalia mavazi ya kazi kama vile aproni la kijani kibichi ako kwenye banda anakamua ng'ombe. Anaonekana kukusanya maziwa kwenye ndoo nyeupe. Hii ni shughuli ya kawaida ya kilimo cha mifugo haswa ufugaji wa maziwa.

Mwanamke mmoja ambaye amevalia shati yenye rangi ya njano na kijani , anakamua ngombe kutumia mkono huku akikusanyia maziwa kwenye ndoo yenye rangi ya bluu na fedha, ngombe huyu ni mwenye rangi nyekundu, ngombe amefungwa miguu ili waweze kupiga maziwa teke .

Mtu mmoja mkulima ambaye amevalia buti amesimama kando ya mikungu ya ndizi ambayo imepangwa kwenye mpangilio mzuri. Ndizi hizo ni za rangi ya kijani kibichi na zimekomaa na zina mvuto. Labda zimepangwa tayari kusafirishwa kupelekwa sokoni au kuuzwa.

Shamba la migomba ambayo yamepandwa kwa mashimo ambayo yamechimbwa kwa mfumo wa mitaro ili kudhibiti mmomonyoko wa udongo. Migomba mingine amepandwa mawili, mawili katika shimo, na migomba zote zina matawi yenye rangi ya kijani kibichi.

Katika soko la kuuza ndizi, ndizi tofauti tofauti ambazo ni za rangi za njano ambazo zinaonyesha kuwa zimeiva zimepangwa kwenye vibanda, kina mama ambao ni wauzaji wako huko nyuma wanapanga ndizi zao kwenye mipangilio nzuri ili kuvutia wanunuzi.

Shamba la mahindi lenye mchanga wa rangi nyekundu. Mahindi hayo yana shimo kwenye matawi yake ambayo ni yenye rangi ya kijani kibichi, kuashiria kwamba imesababishwa na wadudu au magonjwa ya majani. Hii inaweza kuathiri ukuwaji wa mahindi na mavuno.

Migomba ya ndizi ambayo iko kwenye eneo la milima huku migomba mingine ikiwa na majani yaliyokauka na mingine ambayo ina majani ya rangi ya kijani kimbichi. Migomba hii imepandwa nyuma ya msitu.

Mandizi ambayo imepandwa mingi na ziko pamoja ambapo mgomba mmoja, ambao ni mrefu una mkunga wa ndizi ambazo zimening'inia ambazo zinonekana zimekomaa na kuvutia macho. Migomba hizi zina matawi ya kijani kibichi.

Mwanamke mmoja ambaye amevalia aproni, huku akiwa amebeba pampu ya kunyunyuzia dawa mgongoni iliyona rangi ya bluu na manjano. Ananyunyuzia ngo'mbe dawa tu inayozuia wadudu na magojwa kwa mifugo.

Katika kituo cha ukusanyaji wa maziwa mwanaume mmoja aliyevalia koti yenye rangi nyeupe anatia maziwa kwenye kifaa kikubwa baada ya kukimagwa kutoka kwenye galoni ya chuma. Kando yake kuna lori ambalo labda imetumika kusafirisha maziwa haya ambayo bado ina magaloni mengi ya chuma huku mtu mmoja akizishukisha chini.

Kungu mingi ya ndizi mbichi zilizovunwa zimepangwa chini karibu na mti labda kwa ajiri ya kusafirishwa au kuuzwa sokoni. Mazao hayo yanaonekana kuwa ya aina ya ndizi ya kupikwa na yanaonyesha uvunaji mzuri na kazi ya kilimo cha ndizi inayofanyika katika eneo hili.

Mama mmoja ambaye amevaa nguo nyeupe na aproni huku amevalia mihiwani amesimama katika shamba la ndizi karibu na mgomba mwenye kikabu kikubwa cha ndizi mbichi zilizo komaa vizuri, anaonekana anaonyesha kibunda cha ndizi hizo kuonyesha umahiri wake katika ukulima.

Wanaume wawili wanamimina maziwa kwenye chombo kikubwa katika kiyuo cha ukusanyaji wa maziwa. Kwa nyuma kuna mitungi mingi ya chuma ya kuifadhia maziwa na watu wengine wanao onekana wakitazama. Hii ni sehemu ya shughuli ya kilimo biashara ambapo maziwa kutoka kwa wakulima hukusanywa kwa ajili ya kuuza au kuusindika kuwa bidhaa kama mtindi, siagi na jibuni.

Mama mmoja ,ambaye amevalia manguo yenye rangi nyeusi amechuchumaa katikati ya mimea yenye rangi ya kijani kibichi. Mimea hiyo ni mboga na mahindi. Anaonekana kufurahia mazao yake.

Ukumbi wa watu ambao unaonekana kwa ghafla ya kuelezewa kuhusu maziwa. Kuna wale ambao wamevalia nguo ya rangi ya pinki, na kuna wale ambao wamevalia koti yenye rangi nyeupe. Mama mmoja ameshikilia kifaa fulani kuelezea kitu na watu hao wanasikiliza kwa makini ili kuelewa.

Mtaalamu anazungumza na kueleza jambo kwa watu watatu waliomwangalia kwa makini. Mtaalamu amevaa koti la maabara na anaonekana anatoa maelezo kuhusu vifaa au bidhaa zilizowekwa mezani. Watu wanaomsikiliza wanashika simu na vifaa vingine vikionyesha msukumo wa kujifunza. Mandhari inaonyesha eneo la maonyesho.

Mikunga ya ndizi ambayo imepangwa juu ya gari mikunga hio inaonekana ya ndizi ambayo imekomaa na yenye rangi ya kijani kibichi , na yamefungwa juu ya gari labda kwa sababu ya usafirishaji ya kupelekwa sokoni ili kuuza.

Mtu mmoja ambaye amevalia buti yenye rangi nyeusi, amesimama shambani akiwa amegusa mkungu mkubwa wa ndizi ambao umebeba makundi mengi ya ndizi ya kijani. Mti wa ndizi umeegemea na umeshikiliwa na mti mrefu. Mandhari ni shamba la ndizi.

Mkunga wa ndizi umening'inia, huko mgomba wa ndizi umeshikiliwa na mti. Sehemu hiyo ina majani yenye rangi ya kijani kibichi. Ndizi hizi zinaonekana zimekomaa na zina rangi ya kijani kibichi.

Bando la ufugaji ambalo liko kwenye shamba, ngombe wawili wako ndani yake, banda hili limejengwa kwa mbao na lina paa la bati, kujikinga na mvua au jua kali, kando kuna chombo cha plastiki, cha manjano na cheupe, na banda lina sehemu ya kunyeshea ngombe maji, iliyo wazi.

Ndizi changa ambazo hazijakomaa kabisaa kwenye mti wa ndizi, ndizi hizi zina rangi ya kijani kibichi ambao ni kawaida kwa ndizi zisizokomaa, machani ya mtini yanaonekana makubwa na yenye afya jambo ambalo ni ishara nzuri kuwa mimea inakua vizuri katika mazingira haya.

Mwanaume anatabasamu huku akimwaga maziwa kwenye chombo kikubwa katika kituo cha maziwa. Anaonekana kufurahia kazi yake. Mazingira yanaonyeshana kuwa ni kijijini au eneo la mashambani. Kuna vyombo vingi vya kuhifadhia maziwa pembeni.

Shamba la kijiji lenye mazao mbalimbali. Kuna miti ya migomba, majani marefu ya miwa au nyasi, mimea mengine ya kijana na udongo wa rangi ya kahawia uliolimwa. Mandhari ni ya kijani kibichi ikionyesha kuwa eneo hilo lina rutuba na mvua ya kutosha.

Shamba la mazao ambapo mimea ya ndizi inaonekana kwa wingi upande wa kulia na nyuma na upande wa mbele, kuna miche wa ndizi aliyechinjwa au kuanza kuota upya. Ardhi ni ya mchanga na inaonekana imepandwa mbegu au mimea midogo midogo.

Sokoni katika eneo la kuuza ndizi, lililo wazi. Mikungu ya ndizi zimepangwa chini kwenye mpangilio mzuri. Ndizi hizi ni zenye rangi ya kijani kibichi, kuashiria kwamba ni ndizi za kupikwa. Wakulima wameketi huku wengine wamesimama wakingojea wanunuzi.

Mimea ya ndizi ambayo imepandwa kwa msururu karibu sana majani ni makubwa na yenye rangi ya kibichi kama kawaida ya mimea ya ndizi anga ni blue na kuna mawingu machache mmea unaonekana kuwa na afya nzuri kwa sababu majani ni ya kijani kibichi, baadhi ya majani yana magonjwa au mikunjo, jambo hili ni la kawaida kwa mimea ya ndizi kutokana na upepo au ukuaji wa kawaida.

Mkono wa mtu ambao umevalia nguo yenye rangi nyeupe ameshikilia mkungu wa ndizi ambazo ndizi zingine zimebadilisha rangi kuwa manjano kuashiria kwamba zimeiva na zingine bado zina rangi ya kijani kibichi kuashiria bado ni mbichi.

Mkulima mmoja ambaye amevalia koti yenye rangi ya njano na amevaa maski usoni huku mgongoni amebeba pampu yenye rangi ya njano na bluu. Ananyunyuzia ng'ombe aliye kwenye banda dawa ili kuua wadudu.

Ndizi mbili, moja kubwa na moja mdogo zimeangazwa. Zikiwa na madoa madogo ya migwaruzo kwenye ngozi. Zinaonekana kama ni ndizi ambazo zimekomaa kidogo zinaharibika. Zimewekwa juu ya meza au sakafu wa mbao wenye mstari wa wima ambao ni mweupe.

Soko kubwa la ndizi Safi za kijani kibichi zilizopangwa kwa wingi na kwenye mpangilio . Watu wanaendelea shughuli za biashara huku wengine wakifagia ndizi hizi kwenye malori makubwa makubwa yenye rangi ya kijani kibichi na kuna ingine ya bluu .

Mtu ambae anakamua ngombe maziwa kwa mkono na kukusanya kwenye ndoo ya chuma tukio hili linafanyika ndani ya banda la ngombe ikiwa ni shughuli ya kawaida ya kilimo cha mifugo vijijini au maeneo ya mashambani.

Ndama wa ng'ombe wa maziwa ambao wana rangi ya nyeusi na nyeupe wako katika banda. Hii ni sehemu ya ufugaji ya kisasa inayolenga uzalishaji wa maziwa. Mazingira yanaonekana kuwa safi na yana uzio wa chuma wa usalama wa mifugo.

Shamba la ndizi lenye migomba mingi ya ndizi inayokuwa kwa wingi. Udongo unaonekana kuwa mwekundu na unadhaniwa kuwa ni wenye rotuba kwa mimea hii. Miti ya ndizi ina majani makubwa kubwa na yenye rangi ya kijani kibichi.

Ngombe wa maziwa wako kwenye banda la kisasa lenye paa la chuma , wanaangalia kwenye bwaga la maji safi labda tayari kunywa baada ya kusikia kiu, eneo hili ni safi na linaashiria wanyama hawa wametuzwa vizuri kwa maji mazuri na mazingira safi.

Banda la ng'ombe wa maziwa lenye idadi kubwa ya mifugo, ambaye imepangiliwa kwa mstari mmoja. Ng'ombe wamelala chini kwenye ukuta wa mifugo kila mmoja akiwa na nafasi yake. Baadhi ya ng'ombe wana rangi ya mchanganyiko wa nyeusi na nyeupe.

Mtu mmoja aliyevalia nguo yenye rangi nyeusi huku amekanyaga chini huku anajaribu kugomboa mahindi yaliyoanikwa chini. Kando yake kuna vijiti ambavyo labda vinamsaidia kutembea.

Shamba lenye mimea ya ndizi mchipue, imepangiliwa msururu kwa dogo lenye udongo mchanga na wa rangi ya machungwa, mimea imeanza kukua vizuri kwa majani makubwa ya kijani, na inaonekana kuwa na mfumo wa, umwagiliaji mdogo wa matone unazunguka kila mustari wa mimea, manthari inaonyesha mtaa wa mimea, nyuma, na anga wazi.

Mwanaume ambaye amevaa kofia jeupe na shati ya blue ako shambani kati ya migomba anafungua mfuko wa plastiki alioufungwa kwenye mfunge wa ndizi hizi, labda kukagua au kuvuna ndizi zilizomo ndani, mazingira yanaonyesha bustani ya ndizi yenye majani mengi ya kijani.

Miche za ndizi, ambazo zimepandwa shambani ,katika mpangilio mzuri ili moja inapea nyingine nafasi ya kuweza kua vizuri. Zina matawi yenye rangi ya kijani kibichi na inang'aa na kuvutia macho.

Shamba la ndizi ambayo imejaa migomba mingi ya ndizi ambayo baadhi ya ndizi imeiva na kuna ndizi ambazo bado ni ya rangi ya kijani kimbichi. Yaonekana kuwa shamba hii ina rutuba ya kuweza kuzalosha ndizi kama hizi.

Ng`ombe mwenye rangi ya nyeusi na nyeupe amesimama huko akikamilika kwa kutumia mashine ya kisasa ya kukamua maziwa. Mashine hii imefungwa kwenye matiti ya ng'ombe na bomba linaelekea kwenye chombo cha ukusanyaji wa maziwa. Kando ya ng'ombe huyu kuna ng'ombe mwingine ambaye amesimama.

Mkulima mmoja anatumia paipu kuwamwagia ng'ombe ambao ni wa rangi nyeupe maji, labda kuwaosha Ili wawe wasafi. Ng'ombe hawa wako kwenye banda na kando yao kuna ndama ambayo ni wachanga bado.

Mkulima yuko kwenye zizi akimkamua ng'ombe wa maziwa kwa kutumia mikono huku akitumia ndoo ya chuma kukusanyia maziwa. Mkulima huyu amevaa mabuti ishara kwamba yuko tayari kwa kazi ya shamba. Ng'ombe huyo ni mwenye rangi nyeusi.

Mikungu ya ndizi mikubwa mikubwa ya kijani ambayo imesimamishwa chini ya ardhi. Ndizi hizi zimekusanywa tayari kwa mauzo au usafirishaji. Hii inaashiria biashara au shughuli ya kilimo cha ndizi.